Ndovu wa rangi ya kahawa anaonekana akiwa jangwani. Ndovu huyu ameubeba mti kutumia mkonga wake. Kwa umbali tunauona umati wa watu, wengi wao wakiwa wa asili ya kizungu, baadhi wakiwa wamekaa na wengine kusimama.

Mwanamke wa asili ya kizungu aliyevalia rinda la rangi ya kijani na aliyekuwa na nywele nyeupe anaonekana akimnywesha mtoto wa ndovu maziwa yaliyowekwa kwenye chupa nyeupe. Tunaona wanaume waliovaa makoti ya rangi ya kijani na kofia nyeupe, wakiwa wamesimama kando yao.